Nguo mbalimbali zimepandikizwa katika duka hili, zikionyesha rangi na mitindo tofauti. Baadhi ya nguo zimewekwa kwa uangalifu kwenye rafu zikiwa zimefungwa kwa mpangilio mzuri na zenye kuonekana safi.

Katika fuka hili, suti za wanaume zimepandishwa kwenye rafu za juu. Suti hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri zikionyesha aina mbali mbali za mitindo, rangi na ukubwa ili kuwavutia wateja wanao tafuta mavazi rasmi au ya kazi.

Nguo zimepandishwa kwa mstari moja huku bei zikionyeshwa juu yao. Hali hii inaonyesha muundo wa duka la mavazi ambapo wateja wanaweza kuona kwa urahisi aina za nguo pamoja na bei zao kabla ya kuchagua kununua. Mpangilio huu husaidia kuleta utaratibu, kuvutia wateja na kurahisisha mchakato wa ununuzi katika maduka ya mavazi ya hadhi ya juu au ya kipekee.

Katika duka hili, mikufu, pochi, na miwani, iliopangiliwa kwa mpangilio wa kuvutia kwenye rafu, na vishekezo maalum, ili kuvutia wateja, na kuwapa, kazi rahisi, kwa kuchagua bidhaa haya.

Duka hili la nguo linaonyesha mavazi ya koti yalilyopandikizwa ili kuonyesha aina mbalimbali kwa wateja kuchagua. Nguo zingine zimekunyolewa na kuwekwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu zikionyesha mavazi tofauti tofauti kwa urahisi na kuvinjari.

Katika duka hili, nguo zimepandikizwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya kuuza huku wateja wakijivinjari na kununua bidhaa mbalimbali. Nguo za kuonyesha zimepambwa kwa mitindo na rangi tofauti zikivutia macho na kurahisisha wateja kuchagua mavazi yanayowafaa. Kila rafu kuna mikoba na pochi iliyowekwa kwa mpangilio wa kuvutia kutwaa mitindo inayoweza kuendana na nguo zilizopo.

Nguo zimepangishwa kwa mpangilio mzuri ndani ya duka la mavazi huku watu wakitembea na kuangali aina mbalimbali za mavazi yaliyopo. Wateja hawa wanapitia rafu na nguzo za mavazi wakitafuta mitindo inayowafaa na inayoendana na ladha zao.

Shati zilizopangwa kwa makini, zimewekwa juu ya rafu, huku bango likionyesha punguzo la bei, la asilimia hamsini na tano. Shati hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri, ili kurahisisha wateja kuchagua.

Katika duka hili, baadhi ya mavazi yamefushwa huku mengine yakiwa yamekunjwa na kuwekwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Mpangilio huo unasaidia wateja kuona kwa urahisi, aina mbalimbali za nguo zinazopatikana.

Duka hili la nguo lina mavazi mbalimbali yaliyohushwa pamoja mna mikoba. Ndani ya duka hili kuna mimea iliyowekwa kwenye chombo kinachotumika kama mapambo ambacho huongeza mvuto wa mazingira ya ndani na kuleta hisia ya asili na utulivu kwa wateja.

Mavazi wamevalishwa kwenye wavaaji na mengine yamekunjwa na kupangwa kwenye rafu huku viatu vikiwekwa juu ya vivaaji. Mpangilio huu ni mbinu maarufu inalenga kufanya duka ionekane nadhifu, kuvutia wateja na kurahisisha mchakato wa kuchagua bidhaa.

Nguo zimewekwa kwa ajili ya kuuza baadhi zikiwa zimepandikizwa huku mikoba ikiwa imepangwa katika rafu ya juu. Baadhi ya nguo zimetolewa na kuwekwa kwenye mpangilio mzuri kwenye rafu zikionyesha aina mbalimbali za mavazi kwa wateja kuchagua.

Duka hili linauza vitu mbalimbali kama vile minyororo ya shingo, miwani ,pochi na hereni za masikio ,vitu hivi vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu vikivutia wateja kwa rangi muundo tofauti tofauti.

Katika duka hili, nguo za wanaume zimepandishwa kwa mpangilio mzuri ikiwa ni pamoja na shati na koti zilizowekwa kwenye vishiko vya juu ili kuonyesha mitindo na rangi mbalimbali. Chini ya rafu hizo, nguo zilizobebwa kama suruali na sweta zimepangwa kwa makini.

Duka hili lina nguo zilizobandikizwa zikiwa zimeandaliwa kwa mpangilio wa kuvutia kwa wateja. Nje ya duka hilo kuna bango linaloonyesha bei za nguo hizo ili kusaidia wateja kuona gharama za bidhaa bila kuulizia.

Duka hili linauza vitu vya mapambo kama vile mikufu, skafu ,miwani na kofia. Bidhaa hizi zimepangwa kwa mpangilio wa kuvutia zikiwa kwenye rafu vinyago vya kuonesha ili kurahisisha wateja kuvinjari na kuchagua.

Duka hili linaonyesha mikoba na bangili, zilizopandikizwa kwa mpangilio mzuri, zikiwa zimehang'ishwa kwenye vinyago maalumu, au rafu za kuonyesha. Mikoba hizi zina rangi mbai mbali, ikitoa chaguzi tofauti kwa wateja wanaotafuta vifaa vya mitindo vya kipekee.

Nguo zimepandikizwa, kwa ajili ya kuuza ,zikionyeshwa kwa mpangilio mzuri ili kuvutia wateja .Mbali na nguo zilizopandikizwa Kuna nguo nyingine, zilizoshonwa kwa uangalifu na kuekwa kwenye rafu kwa mpangilio safi na ya kuvutia.

Katika duka hili la mitindo vito vya thamani na mikoba vimepandishwa kwa mpangilio mzuri ili kuvutia wateja, vito hivyo vimewekwa kwenye rabu au vishikizo maalum huku mikoba ikaangaziwa na kuambatana na vito ili kuonyesha mchanganyiko wa mitindo, picha ya pambo zimewekwa ukutani ili kuongeza mvuto wa lugha na kuleta mazingira ya kisanii na kuvutia.

Katika duka hili la mavazi, nguo za rangi mbalimbali zimepandikizwa kwa mpangilio mzuri ili kuvutia wateja. Baadhi za nguo zimepandishwa kuonyesha mitindo na rangi tofauti huku nguo nyingine zimepangwa kwa uangalifu kwenye rafu.

Duka hili linaonyesha kofia za rangi tofauti zikiwemo nyekundu na nyeusi zikipandikizwa kwa mpangilio mzuri kwenye vinyako maalum. Kofia izi zina mitindo mbalimbali toka kwa kawaida hadi ya kisasa zinazovutia wateja kwa tofauti wa rangi na muundo.

Duka hili la mavazi na viatu vinaonyesha bidhaa mbalimbali kwa ajili ya mauzo. Mavazi yamepandishwa kwa ajili ya kuonyeshwa huku viatu vikiwa vimepangwa kwa mpangilio mzuri ili kuvutia wateja.

Katika duka hili nguo zimepandikizwa kwa mpangilio mzuri kwa ajili ya kuuza. Nguo hizi za kuonyeshwa zimepambwa kwa mitindo na rangi tofauti zikivutia macho na kurahisisha wateja kuchagua mavazi yanayowafaa.

Viatu vya watoto vimepandikizwa kwa mpangilio kila jozi ikiwa na lebo ya bei iliyounganishwa nayo. Mpangilio huu hurahisisha wateja kuona bei za viatu wanavyotaka kununua kwa urahisi na kwa haraka.

Duka kuu hujaa watu na maduka mbalimbali. Ndani ya duka kuu hili kuna duka lenye dirisha la kioo wazi ambapo mifano ya maumbo imevalishwa nguo zinazouzwa ili kuvutia wateja. Hii ni njia ya matangazo ya moja kwa moja ndani ya mazingira ya ununuzi ikionyesha bidhaa kwa wateja kwa njia ya kuvutia na kisani.

Nguo zimevalishwa kwenye vitu za kuonyeshwa ndani ya duka la mavazi ambapo pia kuna vyombo maalum vya kupimia nguo. Mazingira haya yanawezesha wateja kuchagua na kujaribu nguo wanazopendelea kwa urahisi badala ya kununua.

Gari hili linauzwa kwa wateja wanaotafuta kununua magari ya matumizi binafsi au biashara. Hili gari linaonyeshwa kwa mpangilio mzuri, ili wateja waweze kuvinjari kuangalia hali yake na kufanya uamuzi wa ununuzi.

Gari nyeusi lenye dirisha la mbele limefunguliwa nusu, liko barabarani likiwa pembeni ya gari nyekundu, ambalo hutumika kwa matumizi ya mizigo au shughuli za kazi.

Wanaume wawili katika duka la magari wanashikana mikono, huku mmoja akimkabidhi mwingine funguo za gari. Hali hii inaashiria kumalizika kwa mwamala wa kuuza au kununua gari, ambapo mkabala wa biashara unadhibitisha makubaliano kwa njia ya mikataba na ishara ya mikono.

Gari hili linauzwa kwa wateja wanaotafuta kununua magari ya matumizi binafsi au biashara. Hili gari linaonyesha kwa mpangilio mzuri ili wateja waeweza kuvinjari ,kuangalia hali lake na kufanya maamuzi ya kuinunua.

Watu wanatazama na kuchunguza magari yanayouzwa katika soko la magari. Wanunuzi hawa wana picha aina mbalimbali za magari wakitafuta ile inayokidhi mahitaji yao kwa bei nzuri na hali bora.

Magurudumu ya magari yamepangwa kwa mpangilio maalum, yakionekana yakiwa safi. Kila gurudumu limekaa vizuri likiwa limewekwa kwa uangalifu ili kuzuia kuchafuka au kuharibika.

Gari kubwa la mizigo, limebeba idadi kubwa ya magari, gari hili hutumika kusafirisha magari kutoka sehemu moja, kwenda nyingine, hasa kutoka kwa wauzaji, hadi kwa wanunuzi au maduka, ya magari.

Mwanaume moja, anaonyesha gari kwa mwanaume na mwanamke walioko pamoja, huku wakiwa wameshikana mikono. Mwanaume anaelekeza gari, ana kitabu mkononi, labda akiiitumia kama orodha ya magari au taarifa za mauzo.

Mfanyikazi wa soko la magari anamwonyesha mnunuzi gari na kuzungumza na yeye kuhusu sifa na hali ya gari hilo. Anatoa maelezo muhimu kuhusu vipegele vya gari kama vile matumizi ya mafuta na historia ya matengenezo, ili kumsaidia mnunuzi kufanya uamuzi sahihi.

Kikundi cha watu watatu kipo katika eneo lenye magari mengi, ambapo mtu mmoja anaonekana kuwa mwongozo au muuzaji, akiwaelezea wateja wawili kuhusu sifa na vipengere vya kila gari. Wateja hawa wawili wanapitia maelezo hayo kwa makini, wakijaribu kufanya uamuzi kuhusu gari gani ya kununua kulingana na mahitaji yao.

Gari hili linauzwa kwa wateja wanaotafuta kununua magari ya matumizi ya binafsi au biashara. Hili gari linaonyeshwa kwa mpangilio mzuri ili wateja waweze kuvinjari kuangalia hali lake na kufanya uamuzi wa kuinunua.

Kuna magari tofauti yameegeshwa pamoja. Hii inaonyesha utofauti wa rangi za magari katika eneo la kuegesha ambapo magari haya yanaweza kuwa yamepangwa kwa mpangilio kwa bahati huku rangi tofauti zikionyesha aina na mtindo mbalimbali ya magari yaliyo huku.

Magari yamepangwa kwenye uwanja huku baadhi ya wanawake wameketi kwenye nyasi karibu na magari hayo mwanamke mmoja anashikilia sahani mkononi karibu na mkoba wake karibu nao mwanamume mmoja anapita huku amebeba chuma cha chuma mkononi.

Gari hili linauzwa kwa wateja wanaotafuta kununua magari ya matumizi binafsi au biashara. Gari hili linaonyeshwa kwa mpangilio mzuri ili wateja waweze kuvinjari, kuangalia hali lake na kufanya maamuzi au ununuzi.

Kikundi cha magari kimekusanyika ikiwa ni pamoja na magari binafsi, malori na aina nyingine za vyombo vya usafiri. Vyote vikiwa na rangi tofauti tofauti. Rangi hizi zinahusisha rangi za kawaida kama nyeusi, nyeupe na rangi zingine nyingi.

Mtu mmoja anaelezea kwa mtu mwingine kuhusu gari huku akilitaja kwa kidole, inaonekana mtu mwingine anapenda kununua gari hilo. Mazungumzo haya yanaonyesha mchakato wa mauzo katika soko la magari, ambapo mnunuzi anapata maelezo muhimu kabla ya kufanya uamuzi wa kununua.

Ndizi zinaning'inia juu huku machungwa, tufaha na maembe zikiwa zimepangwa kwa mpangilio mzuri na kuna bango ambalo linaloonyesha bei zao. Pia karibu na matunda haya, kuna nanasi na parachichi zilizowekwa kwa uangalifu.

Magurudumu ya magari yamepangwa kwenye rundo sokoni. Pembeni kuna gunia ambalo limewekwa karibu na magurudumu hayo. Mwanaume aliyevaa shati la waridi anatumia kifaa maalum kukata magurudumu hayo juu ya meza.

Soko hili la wazi linaonyesha wauzaji wakiuza mboga na matunda. Baadhi ya bidhaa hizi zimewekwa kwenye makoroga za plastiki ili kuonyesha na kuhifadhi bidhaa kwa usafi na mpangilio mzuri.

Bangili za Kenya huuzwa katika masoko na zimetengenezwa Kwa mikufu midogo midogo yenye rangi mbalimbali na miundo ya kipekee. Mikufu hii ni sehemu muhimu ya utamaduni wa kiafrika hasa Kwa jamii ya wakenya.

Kibanda hiki kimejaa mboga kama nyanya, vitunguu, ndizi na viazi. Kibanda hiki kimeangaziwa na taa inaotoa mwanga wa kutosha ikifanya bidhaa ziweze kuonekana vizuri hata wakati wa giza. Muuzaji yuko kando ya kibanda, tayari kuhudumia wateja na kuwapa taarifa kuhusu bidhaa wanazouza.

Mwanaume aliyevaa kofia nyekundu anauza nguo zilizowekwa kwenye mkokoteni. Hali hii inaonyesha biashara mtaani, ambapo wauzaji hutumia mikokoteni kama maduka ya kusafirisha na kuonyesha bidhaa zao.

Soko hili la wazi linaonyesha wauzaji walioketi karibu na bidhaa zao kama matunda na mboga. Baadhi ya wauzaji hawa wamekaa mvuli, kuwakinga dhidi ya jua kali. Mazingira haya ni ya kawaida katika masoko za wazi ambapo wateja wanajivinjari kwa uhuru huku wauzaji wanawasaidia kwa kutoa huduma kwao.

Soko lilioko ndani ya jengo lina matunda mbalimbali kama ndizi, tikitimaji, embe na mananasi. Kila muuzaji ana kibanda chake kilichogawanywa kwa sehemu ndogo ndani ya jengo hilo, huku vibanda hivyo vikiwa vimepangishwa moja kwa moja kando ya kibanda cha muuzaji mwenzake.

Soko hili la wazi linaonyesha wauzaji wakiuza mboga na matunda baadhi ya bidhaa hizo zimewekwa kwenye makoroga za plastiki ili kuonyesha na kuhifadhi bidhaa kwa usafi na mpangilio mzuri.

Soko la wazi lina watu wengi wanaouza matunda mbalimbali kama tikiti maji kwa kuwa ina matunda mengine mengi, waujazi hawa wameweka matunda yao wameyapanga matunda yao kwa mpangilio wa kuvutia ilikupatia wateja huku wateja wakitembea wakichagua matunda wanayotaka kununua.

Kibanda hiki Kina viatu vilivyofungwa kwa kamba zao na kupandikizwa kwa mstari kwa ajili ya kuonyesha bidhaa kwa wateja, kabla ya kupandikizwa viatu hivyo uoshwa kwa maji ili kuondoa vumbi, uchafu na madoa na hivyo kuonekana safi na kuvutia zaidi.

Sehemu hii ni ya mauzo ya maua inayoonyesha warsha za maua za waridi zenye rangi mbalimbali kama nyekundu, nyeupe na ya waridi. Maua haya yamepangwa kwa uangalifu ili kuhifadhi unyevunyevu na kuonyesha uzuri wa rangi na umbo la maua.

Soko hili la wazi linaonyesha wauzaji wakiuza mboga na matunda. Baadhi ya bidhaa hizi zimewekwa kwenye makoroga za plastiki, ili kuonyesha na kuhifadhi bidhaa kwa usafi na mpangilio mzuri.

Soko la wazi lina wauzaji wakuu bidhaa za mikono zenye mvuto wa kitamaduni, Ikiwa na vikundi vya vikapu vya mikono, vinavyouza vishungo vya shanga, vilivyotengenezwa kwa ustadi mkubwa pamoja na mashati yenye michoro ya jadi yenye rangi na mifumo ya kipekee.

Soko hili la wazi linaonyesha wauzaji wakiuza mboga na matunda. Baadhi za bidhaa hizi zimewekwa kwenye gunia chini ili kuonyesha na kuhifadhi bidhaa kwa usafi na mpangilio mzuri.

Soko hili la wazi linaonyesha watu wakiuza nyanya pamoja na matunda na mboga nyingine mbali mbali. Wauzaji wamekaa karibu sana na bidhaa zao wakiziweka kwenye meza kwa mpangilio wa kuvutia ili kuvutia wateja.

Kibanda hiki kimejaa vitu vya jadi kama vile mikufu na hereni vyote vikiwa na shanga zenye rangi nyingi za kuvutia. Vitu hivi vya shanga vina muundo wa kipekee, unao akisi utamaduni na sanaa za jamii mbalimbali.

Duka hili limejaa nguo zenye mifumo mbalimbali baadhi zikiwa zimeangushwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu na zingine zikiwa zimepandikizwa. Mifumo huu ya nguo ni tofauti ikijumuisha rangi na miundo mbalimbali inayovutia macho ikitoa chaguzi nyingi kwa wateja.

Duka la mboga la wazi lina mwanamke anayeuza mboga mbalimbali kama pilipili hoho, vitunguu, nyanya na viazi. Mboga hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye meza zikionyesha rangi na ubora wa mazao hayo ya mboga safi.

Soko hili la wazi linaonyesha wauzaji wakiuza mboga na matunda kama matango, viazi, pilipili hoho na nyanya. Baadhi ya bidhaa hizi zimewekwa kwenye makoroka za plastiki huku zingine zikiwa kwenye vyombo mbalimbali ili kuonyesha na kuhifadhi bidhaa kwa usafi na mpangilio mzuri.

Kuna sanamu za wanyama waliosukwa kwa ustadi kama twiga, tembo na wanyama wengine wa porini pamoja na vitu vingine vya kitamaduni vikiwekwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri. Sanamu hizi zimefanywa kwa vifaa kama kuni, chuma au udongo zikionyesha urembo wa sanaa za asili na utamaduni.

Duka la wazi lina nguo zilizopandikizwa zikiwa zimeandaliwa kwa mpangilio wa kuvutia kwa wateja. Juu ya duka hilo, bango linaonyesha bei za nguo hizo ili kuwasaidia wateja kuona garama za bidhaa bila kuulizia.

Soko la wazi linafanyika katika anga ya wazi ambapo wauzaji wanauza bidhaa za kimataduni, kama sanamu za wanyama na nguo zenye michoro za kipekee. Wauzaji huweka bidhaa zao kwa mpangilio unaowezesha wateja kuzipata kwa urahisi na kufurahia maonyesho ya kipekee ya bidhaa za mikono na za asili.

Bango limebeba taarifa muhimu zinazojumuisha jina la makazi, kiasi cha pesa kinachotakiwa kulipwa, pamoja na nambari ya simu ya mawasiliano kwa ajili ya kupata taarifa zaidi au kusaidia malipo. Bango hili linaweka wazi masharti ya malipo na njia ya kuwasiliana.

Majengo mawili ya makazi ya ghorofa yamejengwa karibu na kila moja inatoa nafasi za kuishi kwa familia mbalimbali. Majengo haya yanajumuisha vyumba vya makazi, maeneo ya kawaida kama bustani au maeneo ya kupumzika na mara nyingine huduma za ziada kama usalama na maegesho.

Hii ni nyumba nzuri yenye uwanja wa mpira wa kikapu mbele yake, ikizungukwa na miti yenye kivuli. Uwanja huu umewekwa kwa mpangilio mzuri, ukitoa nafasi ya burudani na mazoezi kwa familia au wakazi wa nyumba hiyo.

Kuna muundo unaoonekana kama mwanzo wa ujenzi wa jengo, hali hii inaashiria huduma za mali isiyohamishika, ambapo miradi ya ujenzi inaendelea, ikiwemo nyumba, ofisi, au majengo mengine ya kibiashara. Huduma hizi zinahusisha upangaji, uuzaji, na usimamizi wa mali pamoja na maendeleo ya miundombinu inayohitajika kwa matumizi mablimbali.

Sehemu hii ya duka kubwa imepangwa kwa mpangilio mzuri, ikiwemo viazi ,vitunguu na mboga nyingine mbali mbali. Bidhaa hizi zimewekwa kwa mistari au katika vikapu na rafu, zinazowaezesha wateja kuziona kwa urahisi na kuchagua wanachotaka.

Bidhaa za maziwa kama mtindi, zimepangwa kwa mpangilio mzuri ndani ya friji katika duka kuu. Friji hizi zimetoka joto la chini linalohitajika kuhifadhi bidhaa hizi za maziwa ili zisiweze kuharibika kwa haraka.

Katika duka hili magodoro yametundikwa na kupangwa kwenye rafu maalum, yakiwa yamepangwa kwa rangi mbali mbali kama samawati, machungwa, kahawia na nyekundu.

Vyakula vimepangwa katika vyombo vyao maalum huku bei vimebandikwa juu ya vyombo hivyo, mpangilio huu unawezesha wateja kuona kwa urahisi aina vya vyakula vinavyopatikana pamoja na bei zao.

Safu moja katika duka kuu, imejaa sabuni za kusafisha ,zilizopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Aina mbali mbali za sabuni kama vile sabuni za sufuria na sabuni za nguo zipo kwa rangi na ukubwa tofauti.

Sehemu ya vifaa vya elektroniki katika duka kuu, inaonyesha vifaa mbalimbali vya nyumbani vilivyopangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu. Miongoni mwa vifaa hivi kuna vyombo vya kupika kama vile mashini za kuchemsha mchele ambazo zimewekwa kwa ustadi ili wateja waweze kuziona kwa urahisi.

Katika duka hili kuu, viatu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu maalum za kuonyesha bidhaa. Viatu hivi vinatofautiana kwa mitindo, rangi na ukubwa ili kuwapa wateja chaguzi mbalimbali kulingana na mahitaji mbalaga zao.

Viatu vimepangwa kwa mpangilio nzuri kwenye rafu mbao za maonyesho ili kuonyesha aina mbalimbali za viatu kwa mtindo. Mbali na viatu kuna baiskeli, vitabu na bidhaa nyingine huku wateja wakisubiri kwa mstari ili kulipia vitu walivyochukua.

Bidhaa zimepangwa kwa mstari ndani ya duka kuu huku mwanga mzuri ukitolewa ndani ya jengo hilo. Sehemu mbalimbali za bidhaa zimewekwa lebo za makundi kama vile matunda na mboga ili kuwasaidia wateja kupata bidhaa wanazotafuta kwa urahisi.

Sehemu maalum ya kuweka matunda kama tikiti maji, parachichi na matunda mengine katika duka kuu, hutumia rafu za kuonyesha matunda hayo kwa mpangilio mzuri na wakuvutia. Rafu hizi mara nyingi zina ngazi nyingi au sehemu za mteremko, ili kuwezesha kuonyesha matunda kwa urahisi.

Viatu vimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu za duka ili kuonyesha kwa wateja na kurahisisha kuona aina mbalimbali za viatu vinavyopatikana kama viatu vya kawadia, vya mchezo au vya mitindo.

Vinywaji vimepangwa kwa mpangilio wa ladha kwenye rafu maalum za maonyesho. Kila aina ya kinywaji kama vile sharubati ya matunda, soda na vinywaji baridi vingine vimewekwa pamoja kulingana na ladha zao.

Vinywaji mbalimbali vimepangwa vizuri ndani ya jokofu kubwa la dukani , kila aina ikiwa kwenye safu yake . Soda na sharubati zimewekwa kwa mpangilio unaorahisisha wateja kuchagua kile wanachotaka .

Sehemu ya duka kuu inajumuisha baiskeli ,viti vya plastiki na stuli zilizopangwa kwa mpangilio wa wazi na wa kuvutia ili kuhamasisha wateja kununua bidhaa hizi za vifaa vya usafiri na samani za nyumbani.

Wafanyakazi wanasaidia wateja kuweka bidhaa walizonunua na kulipia kwenye troli, ili kurahisisha usafiri wa mizigo kutoka katika duka hilo kuu hadi kwenye mandhari yao.

Sehemu ya nyama katika duka kuu inaonyesha vipande vidogo vya nyama vilivyogawanywa kwa uangalifu na kufunikwa kwa plastiki nyembamba isiyo na hewa. Kila kifurushi kimewekwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri. Kinahifadhiwa katika hali safi na salama ilikuzuia kuharibika na kuondoa uchafu.

Katika sehemu ya duka kuu kundi la baiskeli za rangi tofauti limewekwa kwa mpangilio mzuri ikivutia wateja kwa utofauti wa rangi na aina. Baiskeli hizi zinaweza kuwa za aina mbalimbali kama vile za mtandaoni, za barabarani au za watoto.

Mfanyakazi mmoja, anaweka bidhaa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu akizipanga kwa mstari ili kuonyesha usafi na urahisi wa kupatikana kwa wateja. Pia amevaa koti la kazi ambalo ni sehemu yenye mavazi rasmi ya kazi likimlinda na kuonyesha taaluma yake katika mazingira hilo.